Tunaona mtu aliyevaa shati nyekundu akifanya usafi kwa kutumia fagio na ndoo nyekundu. Kwenye kuta kuna maandishi na mchoro unaohamasisha matumizi salama ya maji safi wa mazingira

Mtu mzima aliyevaa fulana ya kijivu yenye maandishi anamsaidia mtoto aliyelala kwenye kitanda kunyoosha mkono wake wa kushoto. Inaonekana kuwa katika mazingira ya hospitali au kituo cha afya kuona ni shughuli za physiotherapia . Mtu anayesaidia anaonekana mtaalamu huenda ni mtaalamu wa afya ama tabibu akisaidia mgonjwa kufanya zoezi la mwili kwa madhumuni ya tiba.

Mtu akimwaga tembe kutoka kwenye chumba ya dawa ya motorini, kwenye kiganja chake. Dawa hii ni ya aina ya brufeni ambayo hutumika kupunguza maumivu, uvimbe na homa. Rangi ya tembe ni nyekundu ya machungwa na chupa yake ni ya plastiki yenye label ya rangi ya machungwa, na maandishi meupe na ya samawati

Hapa tunamuona masafiri aliyetoka upande mmoja wa ziwa kuelekea upande mwingine. Msafiri huyu ako na mizigo kadhaa kama, godoro pamoja na mabegi ndani ya mtumbwi wenye anatumia kusafiria.

Kuna aina za dawa mbalimbali na virutibishi vikiwemo kwenye chupa, maboksi na viputo vya plastiki. Hii inaashiria huduma za kiafya au ukampeni za kuelimisha kuhusu matumizj sahihi ya dawa.

Ni picha ya mtu aliyevaa mavazi maalum ya kujikinga ikiwa ni pamoja na glovzi za kijani, suti nyeupe na barakoa ya gesi anaonekana akipuliza dawa kwa kutumia bomba la manjano kwenye eneo la ndani, labda kwa ajili ya kuua wadudu au kudhibiti sumu.

Kwenye picha kuna vitu vya aina nyingi, cha kwanza kuna mtu ameshikilia kibuyu, kuna mavazi ya nyekundu na nyeusi pamoja na chupa na pembe na kitabu na mifuko na pia na aina za dawa dawa kuashiria yeye ni tabibu.

Vifaa vya matibabu ikiwemo chupa ya chanjo ya surua na matumbwitumbwi na rubela. Sindano ya kuchomwa chanjo pamoja na vifungashio cha vifaa vya usafi. Vifaa hivi hutumika katika vituo vya afya kwa ajili ya kutoa chanjo kwa watoto wadogo na watu wazima ili kuwakinga dhidi ya magonjwa.

Hapa ni wodini ambapo tunaona mama ameshikilia mtoto huku akitabasamu. Yuko katika kitanda. Hapo kando ya kitanda tunaona makabati, meza, vitabu na vifaa vya kupimia vitu tofauti tofauti

Tunaona mwanamke anayeosha mikono yake kwa kutumia maji yakutiririka katika sehemu ya wazi, akitabasamu na huku amevaa nguo ya kijani kibichi, blausi nyeupe ndani na amefunika kichwa kwa kitambaa cha rangi ya waridi.